Jengo la ghorofa lina kuta za matofali. Nguzo za umeme zimesimama mbele yake. Kuna miti midogo na vichaka vilivyopandwa. Barabara iko karibu na jengo.

Transfomer kubwa za umeme zimesimama kwenye kituo hiki. Bendera mbili zenye rangi za KenyaPower zinapepea. Kuna mawe madogo chini na uzio wa usalama. Kituo hiki ni muhimu kusambaza umeme.

Moshi mwingi unatoka kwenye bomba refu la kiwanda cha kuzalisha umeme chini ya anga la mawingu. Miundo mbinu ya mabomba na majengo mengine ya viwanda yanaonekana wazi.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi kipo katikati ya mandhari ya milima. Moshi unatoka kwenye minara kadhaa ya kupozea ikionyesha uzalishaji unaoendelea.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi kipo katikati ya mandhari ya milima. Moshi mwingi unatoka kwenye mitambo kuashiria uzalishaji wa nishati unaoendelea. Bomba ndefu zinaonekana zikipita juu ya ardhi.

Mtambo mkubwa kusambaza umeme, una nguzo na nyaya nyingi. Mafundi wanafanya kazi chini ya uangalizi mkali. Miundo mbinu hii ni muhimu sana kwa nishati, inaonekana kuna ujenzi, au matengenezo yanayoendelea.

Transfoma kubwa za umeme zimesimama imara chini ya anga safi. Miundo ya chuma na nyaya zinaonyesha kituo cha kusambaza umeme, muhimu kwa maendeleo ya mji na maeneo jirani.

Majengo ya kituo cha umeme yanasimama chini ya anga ya mawingu. Mafundi wawili wanafanya kazi karibu na vifaa. Mmoja amevalia kofia ngumu na fulana ya njano akitembea. Kituo hiki kinaonekana kuwa muhimu kwa usambazaji wa umeme.

Bwawa lenye maji tulivu limezungukwa na miti mirefu na misitu minene. Maji yanaakisi mawingu na kuunda taswira ya utulivu. Hali hii inaashiria uwepo wa chanzo cha maji safi. Ni mahali pa kupendeza panapoashiria uhifadhi wa mazingira.

Chui mkali anaonesha meno yake yenye makali na ulimi wake. Manyoya yake yenye madoa meusi yanajitokeza dhidi ya nyasi ya kijani kibichi. Macho yake yanatoa hisia ya utayari wa kushambulia.

Mto uliojaa uchafu na taka unavuka katikati ya makazi duni ya Kenya. Vibanda vya mabati vimejengwa pande zote mbili na mimea inakua kando ya mto. Hali hii inaonyesha changamoto za usafi wa mazingira katika maeneo ya miji.

Mti mkubwa wa mwavuli umesimama peke yake wakati wa machweo jua linazama nyuma yake likiacha anga lenye rangi ya dhahabu mandhari ya jioni inatoa utulivu na uzuri wa kipekee.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka kwenye miamba yakizungukwa na mimea mingi. Mandhari inaonekana asilia na tulivu ikionyesha uzuri wa viumbe katika eneo hilo.

Uwanja umejaa taka na uchafu kuashiria hali dunia usafi. Nguzo za umeme zimesimama mbali. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea mbali labda wakitafuta mahitaji. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za makazi duni na usimamizi wa taka.

Simba mchanga analishwa maziwa kwa chupa na mtu, akionesha utunzaji maalumu. Meno yake madogo yanaonekana wazi, huku maziwa yakimtoka mdomoni.

Mwanamke anachota maji kutoka kwenye bomba lililopo karibu na vibanda vya mabati. Vyombo vya maji vimepangwa chini vikisubiri kujazwa. Eneo linaonekana kuwa makazi duni na maji machafu yametuama karibu.

Mnara wa kumbukumbu umesimama katikati ya jiji. Sanamu ya shaba inasimama juu ya msingi kubwa ikitazama jengo refu lililo nyuma. Magari yanaonekana yakipita barabarani huku watu wakitembea kwa miguu.

Wanaume watatu wakiwa wamevalia fulana za usalama wanashughulika na taka taka nyingi zilizo rundikana. Wanatumia vijiti kukusanya uchafu kutoka majini. Mazingira yanaonekana yamejaa taka.

Kifaru watatu wanatembea kwenye njia ya udongo huku wanyama wengine na vichaka vikiwa nyuma. Wanyama hao wana rangi ya kijivu hudhurungi na pembe zao zinaonekana wazi. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya asili labda mbuga ya wanyama.

Tembo wadogo kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Baadhi yao wamevaa blanketi zenye rangi angavu, kuashiria utunzaji maalumu. Miti na mimea michache vinaonekana.

Twiga wawili wanatembea kwenye nyasi ndefu. nyuma yao kuna jengo refu la miji ,likionekana kwa umbali. Hii inaonesha utofauti kati ya maisha ya porini na mazingira ya mijini.

Pundamilia wanne wanakula nyasi kwenye mbuga kubwa. Nyuma yao Mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana. Anga ni safi na lina rangi ya samawati.

Mazingira ya makazi duni yamejaa taka na uchafu, karibu na mkondo mdogo wa maji. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na vibanda vilivyojengwa kwa mabati. Njia za udongo na mabomba ya maji, yanaonekana.

Lori limebeba magunia makubwa yaliyojaa chupa za plastiki na watu wawili wamesimama juu yake wakikagua au kupanga mzigo huo. Mandhari ya eneo linaonyesha kazi ya urejeleaji ikiendelea.

Kifaru anakula majani yaliyotawanyika ardhini akiwa ndani ya uzio wenye nyaya. Udongo mwekundu unatawala na miti inaonekana kwa mbali. Kifaru huyu ana pembe kubwa moja, ishara ya nguvu na uhai wa wanyamapori.

Maisha ya mtaani yanaonekana katika eneo hili. Watoto wanatembea karibu na mabwawa ya maji chafu wakienda shuleni. Bata pia wanatembea hapa na pale, Hali hii inaonesha changamoto za maisha ya mitaani.

Mwanamke kijana anatabasamu akiwa ameketi kwenye benchi lenye blanketi la miraba. Begi la kusafiri na chupa ya maji viko kando yake katikati ya mimea. Hali ya hewa ni nzuri.

Safu ndefu ya magari ya watalii yamepanga foleni kwenye barabara ya vumbi. Magari yamefunikwa na vumbi jingi, kuashiria safari ndefu, watalii wamejiandaa kwa ajili ya safari ya kuangalia wanyama pori. Anga la samawati na jua kali yanaonyesha hali nzuri ya hewa.

Watu wanapanda miti katika eneo lenye miti mingi. Wamevaa barakoa na wanaonekana wakishirikiana. Hii inaashiria jitihada za upandaji miti nchini.

Simba jike amelala juu ya kilima kidogo kwenye nyasi. Kwa mbali, majengo ya jiji yanaonekana yakififia kuonyesha ukaribu wa wanyama pori na maeneo ya mjini.

Pundamilia mmoja amesimama katikati ya nyasi ndefu akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Mistari yake myeupe na myeusi inaonekana wazi. Kuna vichaka vichache na miti iliyo mbali nyuma.

Mazingira yaliyochafuliwa na taka nyingi yanaonekana karibu na makazi duni. Mto mdogo umejaaa uchafu na taka. Nguruwe wanatafuta chakula kwenye jaa hilo wakionyesha ukosefu wa usafi. Hali hii inaonyesha changamoto za usimamizi wa taka.

Twiga watatu wamesimama kwenye makaazi yao ya asili wakiwa wamezungukwa na miti na vichaka. Shingo zao ndefu zinawafanya waonekane warefu na maridadi wakionyesha uzuri wa wanyama pori. Wanyama hawa wanahitaji uhifadhi.

Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu uku mmoja akiegemea mwezake. Nyuma yao mandhari ya jiji lenye majengo marefu linaonekana. Milima inaonekana kwa mbali.

Chui anatembea ndani ya zizi akitazama nyuma. Uzio wa chuma umezuia mwonekano kamili wa mnyama huyu adimu. Ana rangi ya kahawia na madoa meusi. Hali ya hifadhi ya wanyamapori inaonekana hapa.

Mto umejaa taka na uchafu, kukiwemo plastiki na vitambaa. Maji yanaonekana kua meusi na machafu kando. Kando ya mto, kuna mimea mingi . Daraja linaonekana kwa mbali likipita juu ya mto, huku magari yakionekana yakitumia barabara hio.

Mwanaume anayevaa fulana ya kijani kibichi na mikanda ya kuwakisi anashika miche miwili midogo ,anashiriki shughuli ya upandaji miti akionekana akiwa anatoa miche kwa mtu mwingine, watu wengine wametazama nyuma wakionyesha ushiriki katika tukio hilo la kijamii.

Simba jike ametulia juu ya jiwe akitazama mbali. Nyuma yake, majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi. Mandhari yanachanganya wanyamapori na maendeleo ya miji ikionyesha uzuri wa mazingira ya Kenya.

Wanafunzi wawili wamevalia sare nyekundu na nyeupe wakipanda mimea kwenye gurudumu ya gari yaliyopakwa rangi. Magurudumu yametumika kama sufuria za kupandia na imepakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Kifaru mweusi anatamba kwenye nyasi ndefu, akionyesha uzuri wake wa asili. Pembe zake mbili zinaonekana wazi zikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa wanyapori. Wanyamapori hawa wanahitaji ulinzi ili waendelee kuwepo katika mazingira yao.

Ndege wawili wenye madoa meusi na meupe wamesimama karibu. Wako kwenye eneo lenye miamba na vichaka wakichanganyika vizuri na mazingira yao asili.

Punda milia wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya nyasi. Mandhari ya jiji inaonekana kwa mbali chini ya anga safi ikionyesha makazi yao karibu na maendeleo ya miji.

Ngoma ya kitamaduni inaendelea mwa kasi. Wanaume wamevalia mavazi ya asili na manyoya kichwani. Wanapiga ngoma kwa bidii na mashabiki wameketi nyuma yao. Ni utamaduni mzuri unaostahili kuigwa.

Wanafunzi wenye furaha wanashiriki katika upandaji miti. wameshika miche na ndoo za maji wakionyesha bidii. Wanatabasamu na kuinua mikono yao juu wakisherekea juhudi zao. Huu ni mradi mzuri wa utunzaji wa mazingira.

Twiga anatembea kwenye eneo lenye miti na nyasi. Njia yake inaonyesha utulivu na uzuri wake wa asili. Nyuma kuna misitu minene inayoongeza uzuri wa mazingira. Wanyamapori wapo katika makazi yao.

Eneo kubwa la mashamba lina nyasi ndefu lililopakana na uzio wa miti na nyaya. mandhari ya kilima inaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha asubuhi au jioni.

Mwanaume amevalia sare za kazi, na kofia nyeupe, akionekana akielekeza mkono wake mmoja. Amebeba mfuko mkubwa wa kitambaa mkononi mwake. Nyuma yake, kuna milima ya taka na makazi ya watu yaliojaa.

Uwanja mkubwa wa kijani unaonekana ukiwa na mti mmoja mkubwa kando ya bwawa dogo la maji. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuonyesha mandhari tulivu na nzuri ya asili.

Tembo wanatembea polepole kwenye mazingira yenye vichaka na miti michache. Tembo mdogo anaongoza kundi hilo, akifuatwa na wazazi wake na tembo wengine. Familia hii inafurahia uhuru wa porini.

Nyani mkubwa amesimama juu ya mti wenye kamba zilizofungwa akitazama mbele. Manyoya yake yana rangi ya kahawia kijivu na misuli yake inaonekana mazingira yake ni msitu mnene.

Wachezaji kadhaa wa kiume wamevaa mavazi ya kitamaduni na kutembea kwa madaha kila mmoja akiwa amebeba ngoma. Wanatumbuiza jukwaani. Watazamaji wachache wamekaa chini wakifurahia onyesho hilo.

Watu wanatembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Daladala lenye maandishi team petition prominent limesimama likisubiri wateja. Majengo ya mijini yanajaza mandhari ya nyuma yakionyesha maisha yenye pilkapilka za jiji.

Basi dogo la abiria lenye rangi ya kijani na njano limeegeshwa barabarani, limeandikwa 'city hopa' mbeleni nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Taa ya barabarani imesimama karibu na saa ya mlingoti huku jengo la kifahari likisimama nyuma. Mabango ya matangazo ya bidhaa kama Tecno na Vivo yanaonekana yakichangia muonekano wa jiji lenye shughuli nyingi.

Mtaa unapilka pilka za magari na watu labda katika mji wa Meru. Gari ya Meru Express Shuttle inajitokeza mbele ikitangaza huduma za usafiri. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi ya magari yamesimama.

Jengo la barabara kuu lenye rangi ya njano na kijivu lina ujumbe wa tahadhari, Don't Overspeed . Magari na pikipiki yanapita chini yake. Alama za KeNHA zinaonekana pande zote mbili za daraja. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi, ikiwa na mimea kando kando.

Mabasi mawili ya abiria yameegeshwa watu wanasubiri kupanda basi wengine wakiwa wamevalia sare za samawati na za kijani. Basi la mbele lina maandishi city hoppa na nambari mia saba ishirini na nne. Hali ya jiji inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Katikati ya shughuli za usafiri jijini, wanawake wawili wamesimama wakiashiria njia. Mmoja ameshika bango kubwa lenye nambari 40 na 6, na orodha ya maeneo. Huenda akionesha njia ya basi. Basi la kijani linaonekana kwa nyuma, huku watu wengine wakipita karibu.

Gari la abiria limeegeshwa barabarani likiwa na bango lenye maandishi 2 NK Sacco Nakuru Direct. Hii ni dalili ya usafiri wa umma kenya. Majengo ya biashara yanaonekana nyuma yakionesha shughuli za kibiashara. Hali ya jiji inaonekana kuwa na birika.

Matatu zenye rangi za kuvutia zimesimama jijini zikipakia abiria. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara yakionyesha shughuli nyingi za mjini. Watu wanatembea barabarani, wakifanya shughuli zao za kila siku. Hali ya hewa inaonekana tulivu na jua kali kidogo.

Barabara ina shughuli nyingi ikiwa na magari ya aina mbalimbali yaliyosimama kwenye trafiki. Lori la saruji linajitokeza katikati ya barabara. Alama ya barabarani inaonyesha kivuko cha watembea kwa miguu ikiwa imesimama kando.

Basi la abiria nyeusi limesimama barabarani likiwa na na mabango yenye maelekezo ya njia. Watu wanatembea karibu na basi ,baadhi wakionekana kusubiri usafiri. Pikipiki imeegeshwa karibu. Hali ya jiji inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Barabara kubwa lina magari ya aina mbalimbali yaliyotawanyika. Malori na magari madogo yanaonekana yakitembea. Miti mirefu imepangwa kando ya barabara.

Barabara kuu jijini ina magari yanayopita na bango la kuelekeza linaonekana wazi. Kuna miti kando ya barabara na majengo marefu yanachomoza kwa mbali. Watu wanatembea kando ya njia wakionyesha shughuli za kawaida za mijini.

Magari madogo yaliyoandikwa Kukena sacco yameegeshwa katika kituo cha usafiri mjini. Yamo tayari kwa safari kuelekea Nakuru na Karatina. Watu wamevalia sare za kazi wakielekeza abiria huku jengo la National bank likionekana nyuma.

Mabasi ya abiria yamejipanga kando ya barabara, yakisubiri kupakia abiria. Majengo marefu yamezingira eneo hilo. Mitindo mbalimbali ya basi inaonekana ikiashiria huduma tofauti za usafiri. Abiria wanapanda na kushuka kuonyesha shughuli za kawaida za jiji.

Barabara kuu yenye magari mengi. Inaonekana ikiwa imejaa shughuli nyingi za jiji. Majengo marefu yamejengwa pande zote za barabara yakionyesha ukuaji wa miji. Watu wanatembea kando ya barabara wakishuhudia msongamano.

Barabara ya mijini ina magari ya aina mbalimbali pikipiki na watembea kwa mguu wakisongamana. Bango la kijani linaelekeza barabara kuelekea Agha khan na mahali kwingine.

Basi dogo maarufu kama matatu, ina bango kubwa la 2NK SACCO Nakuru Direct juu yake, linaonyesha huduma ya usafiri kuelekea Nakuru. Bei ya shillingi mia tano imeandikwa juu ya bango ikiashiria nauli.

Safari inaanza na basi lenye rangi ya buluu na manjano. Abiria wanapanda gari huku mazingira yakionyesha shughuli nyingi. Barabara imejaa watu na magari mengine. Jiji linaonyesha uhai wake wa kila siku.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari na watu. Magari ya mizigo na mabasi yamejipanga yakionyesha msongamano wa magari. Watu wanavuka barabara wakifuata sheria za kitrafiki. Majengo ya mijini yanaonekana kwa mbali.

Minibasi nyekundu lililoandikwa Embassy Sacco linasimama barabarani huku watu wakitembea kwa haraka kandkando ya magari mengine. Mandhari ya jiji inaonesha shughuli nyingi na majengo ya kisasa yanayoinuka nyuma.

Shughuli nyingi zinaendelea katika kituo cha mabasi. Mabasi mawili ya metro trans ya rangi ya samawati yamepaki kando ya barabara. Abiria wanajiandaa kusafiri. Mandhari yanaonyesha maisha ya jiji lenye shughuli nyingi.

Abiria wanapanda na kushuka kutoka kwenye matatu ya rangi kijani na manjano yenye maandishi Exalted. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi, ikiwa na watu wengi wakizunguka.

Basi kubwa la rangi ya zambarau limeegeshwa barabarani, likipakia abiria. Watu wanatembea karibu na basi hilo. Magari mengine na miti ya kijani yanaonekana nyuma.

Barabara inaonyesha msongamano wa magari, huku kukiwa na matatu kadhaa. Watu wanapanda na kushuka, kuashiria shughuli za usafiri.

Shughuli nyingi zinaendelea katikati ya jiji, zikiwemo mabasi mawili yaliyosimama. Bango lililoshikwa linaeleza Utawala Airways, likionyesha tangazo au ujumbe. Watu wanapita katikati ya magari wakionyesha msongamano wa maisha ya jiji.

Barabara kuu iliyo wazi ina magari yanayopita na basi la maabiria lenye rangi ya kuvutia likielekea upande mmoja. Juu kuna daraja la watembea kwa miguu linalovuka barabara. Majengo yanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana tulivu, ikionyesha siku ya kawaida jijini.

Daladala limesimama barabarani, ikiwa na abiria na mizigo. Mabango ya Eldoret, Kitale, Nakuru, na Molo, yanaonekana juu, yakionesha maenea ya kusafiria. Ni usafiri wa uma unaopendwa sana nchini.

Mtaa una shughuli nyingi wa jiji na umejaa magari na watu. Polisi wa trafiki anasimamia msongamano. Jengo lenye bango la Techo linaonekana kwa mbali.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya waridi na zambarau limeegeshwa barabarani. Limeandikwa manmo invest. Namba zake za usajili za Kenya zinaonekana mbele.

Barabara kuu ina magari kadhaa yakisafiri. Miti mirefu imepanda kando ya barabara ikiongeza uzuri wa mazingira. watu wanatembea kwa miguu kando ya barabara wakifanya shuguli zao za kila siku.

Jengo refu limezingira barabara yenye shughuli nyingi. Magari yamepaki mbele ya duka. Kuna mabango yanayo onyensha majina ya miji kama Kisumu juu ya magari ya abiria. Hii inaashiria eneo la biashara na usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ina basi la kijani katikati. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo marefu yakionekana pande zote. Magari na pikipiki yanaongeza msongamano.

Barabara kuu lina shughuli nyingi magari yakiwa Yameegeshwa kando ya barabara yakiashiria kituo cha mabasi ya matatu. Watu wanatembea kando ya barabara wengine wakiwa wamebeba mizigo wakielekeza safari zao.

Safari kuelekea nakuru imeanza abiria wakipanda gari la usafiri wanaume kadhaa wamesimama nje barabara linaonekana yenye shughuli nyingi na duka la aromatica lipo karibu likiashiria biashara inayoendelea eneo hilo.

Trafiki inatembea katika makutano yenye ishara za barabarani na taa nyekundu. Magari na mabasi yanaonekana yakisubiri taa huku baadhi ya watu wakivuka barabara. Miti na majengo yanaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mijini.

Matatu yenye rangi za kuvutia za samawati, chungwa na kijani kibichi limepaki karibu na lori jeupe katika kituo kinachoonekana kama kituo cha mafuta au eneo lenye shughuli nyingi. Bango la Kangeka linaonekana nyuma.

Basi dogo la abiria almaarufu matatu, limeegeshwa barabarani. Limepambwa kwa rangi za samawati na kijivu. Pikipiki zimeegeshwa nyuma. Usafiri wa umma unaendelea jijini.

Barabara pana yenye magari mengi inapita katikati ya majengo na miti. Kituo cha mafuta cha shell kinaonekana kwa mbali. Watu wanatembea kando ya barabara wakishughulika na shughuli zao za kila siku.

Foleni ya magari imejaa barabarani ikiwemo mabasi, matatu na lori. Magari yote yanasubiri yakionyesha msongamanao wa magari jijini. Majengo ya makazi yanaonekana nyuma yakionyesha maisha ya mijini.

Shughuli za usafiri wa umma zinaendelea mjini. Abiria wanasubiri kupanda matatu yenye alama ya prestige shuttle , iliyobandikwa bango la Kericho, Busia juu yake. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi ikiwa na majengo na mabango mengine yanayoashiria biashara mbalimbali.

Matatu limesimama likisubiri abiria, gari lina nambari ya usajili la Kenya na limepakwa rangi za kuvutia. Nyuma yake kuna jengo la biashara na bango la kuelekeza, abiria anashuka akionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Duka la kuuza maji yaliyosafisha limefunguliwa, likionyesha huduma zake. Mabango ya matangazo ya bidhaa yanaonekana kwenye madirisha. Picha za vinywaji baridi na maji safi zimepamba kuta za nje.

Mabomba ya rangi ya kijani yamepangwa chini yakionesha mfumo wa kupitisha maji au gesi. Yalikuwa yakitumika yakionesha kuchakaa. Ukuta wa rangi ya udongo unaoonekana nyuma na sakafu ya vigae inafanya picha hii kuwa wazi.

Mabomba mengi meusi yamerundikana ardhini karibu na shamba lenye nyasi kijani kibichi. Mabomba haya yatawezesha miundo mbinu ya umwagiliaji au usafirishaji wa maji kuashiria maendeleo ya kilimo katika eneo hilo.

Mifumo ya chuma imeunganishwa pamoja na mabomba kuunda kiwanda kikubwa. Kuta za majengo zimepakwa rangi ya kutu zikionyesha umri wa matumizi. Kuna miundo mingi iliyopanda juu ikipambana na anga la samawati.

Ufungaji wa mabomba meusi chini ya ardhi unaonekana wazi yakipita karibu na barabara isiyopitika vizuri. Kuna udongo mwingi uliotoka ardhini, ishara ya kazi inayoendelea. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha shughuli za ujenzi wa miundombinu.

Mahala hapa pamejaa takataka za kila aina ikiwemo nguo chakavu, mifuko ya plastiki na mabaki ya vyakula. Taka hizi zimetapakaa chini zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Ni eneo linalohitaji usafishaji wa haraka ili kurejesha usafi na afya.

Mirija mingi ya plastiki meusi yenye mistari ya samawati imerundikana kwenye eneo la ujenzi ,mirija hiyo itatumika kwa usambazaji wa maji au mifumo ya mifereji.

Mirija ya rangi nyeusi imelala ardhini ikiashiria mradi wa ujenzi wa miundo mbinu. Nyuma yake majengo ya makazi yanayoonekana. Anga Lina mawingu meupe.

Chumba kina chupa za maji zilizopangwa kwenye rafu za samawati. Rafu nyingine zina chupa nyingi za maji. Chupa ndogo ya rangi ya zambarau, imekaa juu ya friza ndogo.

Mabomba ya kijani kibichi, yamewekwa kando ya ukuta wenye rangi ya udongo, yakipita juu ya sakafu yenye rangi ya kahawia. Bomba jingine refu limesimama wima karibu na ukuta.